Hapa ni barabarani ambapo tunaweza kuwaona watu wawili wanaoendesha baiskeli. Watu hawa huenda wako katika mashindano ya kuendesha baiskeli.

Hapa ni uwanjani tunaweza kumwona mchezaji wa kandanda Yeye anaonekana kwamba ni mlemavu kwani Hana mkuu moja na anasaidiwa na mgongojo.

Hapa kuna wanariadha wawili wa nchi ya Kenya mmoja mwanamke mwingine mwanaume. Yule ambaye ni mwanamke anajulikana kwa jina Nancy Chelegat Koech.

Hapa ni uwanjani tunaweza kuwaona watu wanaocheza mchezo wa kandanda. Watu hawa wanaonekana kuwa ni walemavu kwani hawana mguu mmoja na wanasaidiwa na mkongojo.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili, chenye anuawani nyota ya kiswahili, kitabu hiki kina mchoro wa watu, ambao wanapitia farasi.

Huku ni shuleni na ni sehemu ya darasani kwani tunaweza kuona dawati pamoja na viti. Kwenye baadhi ya dawati kuna karatasi za mitihani.

Hapa ni uwanjani ambapo tunaweza kuwaona wakimbiaji mbali mbali ambao wanakimbia miongoni mwao ni wakenya kwani tunaona ambaye amevaa shati lililo andikwa Kenya na anaitwa Kimani.

Hiki ni kitabu cha kiswahili na ni sehemu ya herufi ambapo mwanafunzi anafunzwa matumizi ya hiki na hivi kumaanisha kwamba wako katika ngeli ya ki-vi.

Hapa ni uwanjani tunaweza kumwona mwanariadha anayejulikana kwa jina Wesley Kimely sang yeye ni mkenya aliyezaliwa mwaka wa elfu moja miakenda tisini na nne.